Sasa hapo kuna wachezaji wa kandanda ambao wamebeba kikombe na wameshinda ushindi huo sasa wamepatiwa zawadi yao na sasa kiongozi wa hiyo timu amechukua hiyo kikombe na wote wanasherehekea.

Kundi la watu waliokusanywa mbele ya jengo lenye maandishi ya KANU chama cha siasa nchini Kenya, moja wa wanaume aliyevaa suti ya kofia nyekundu.

Hapo sasa ni ofisi ya serikali, ndo imeletwa nje sasa ambao sasa anahudumu watu wa kijiji wameitwa mara moja ili wahudumiwe na watengenezewe vitu kama vile kukata kura, kukata kitambulisho, vitu kama izo ambayo ni muhimu zaidi.

Tunaona hapa ni ofisi ya serikali. Wasichana wawili na vijana ama wavulana wawili pia wakiwa wanakaa hapo na wanahudumu watu, wakingojea wateja wakuje na wawahudumu vizuri.

Tunapo ona hapa ni kiwanja watu wakishangilia na ni mwanamke ambaye ameshika bendera ya Kenya juu. Na kuna wa fans wengi ambao wanashangilia pale inaka kama sikukuu.

Hapo ni wachezaji wa mpira wa kandanda wakicheza na wakishangilia mbele ya fans wao wakiwaambia wamechapa na wamepata mabao mengi zaidi siku hiyo.

Hapo ni mpira wa kandanda na ni ligi kuu ya kenya. Mpira hiyo wakiwa wanacheza timu mbili ambao moja ni Gor Mahia ni FC Leopard I think , sasa timu hizo.

Hapo sasa ni serikali ndo amekuja ni Naibu wa Rais wa kitambo ambaye anaitwa Rigathi Gachagua huwa akiwa ameeka vidole yake mahali ili aone kama hiyo kazi inafanya ama ni uongo.

Tunao ona hapa ni maofisi ya serikali. Ambao maofisi hiyo maofisa hawa ma chief mingi zaidi .Na hapo ni mahali pa kusaidia wananchi. Kuna OCS kuna chief na kuna D.O bado na kuna wengine ambao wanafanya kazi ya serikali yenye zaidi.

Hapo sasa ni ofisi ya serikali. Maofisi ya serikali sasa inaletwa nje ili watengeneze mavitu za watu, na huyu sasa ambaye anafanya ofisi ya serikali, naona amevaa kobora ya mdomo.

Hapo sasa kuna mashabiki ambao wanashabikia timu kuu ya harambe starts ya Kenya wakiwa wako hapo siku kuu ya serikali siku kuu ya nchi.

Hapo sasa ni serekali ndio inafungua mamlaka ama inafungua mahali huyu mtu ambaye inaongea sasa ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Kalonzo Musyoka akiongelesha na wananchi na wakuu wa ofisi wa serekali wote akiongelesha haya.

Mechi ya kandanda mpira wa miguu kati ya timu mbili moja ikiwa jezi la kijani na nyingine za njano. Mchezo inaoyonekana mchezo wa Kenya wa uwanja ulio washabiki wengi.

Hapo ni ofisi ya serikali ambayo sasa imeletwa vitambulisho ya watu ambao wamekata ama wanapatiwa vitambulisho ya Kenya. Sasa imeletwa ofisi ili apelekewe kila mahali na kila mtu apate kitambulisho yake.

Sasa hii ni ofisi ya serikali ya huduma Kenya .Ofisi hii huanza saa leo kati kuna wakuu wamefika ambao huwa wametoka upande wa serikali kuangalia kama wananchi au watu wanahudumiwa vizuri ama la.

Hapo ni huduma Kenya, ambao tunaoona hapa ni mzee ambaye anahudumiwa na mhudumu au mfanyikazi wa huduma ambaye anafanya kazi na serikali ya Kenya, sasa mtu huyu anahudumiwa na huduma ambapo ni ofisi ya serikali.

Hapo sasa ni maofisi ya serikali ambapo huwa husaidia watu na kupatia malum yako. Kwanza wanaanzia hapo ukiwa unapea malum yako na kule ukiitwa mmoja baada ya mwingine.

Sasa hapo kuna ni mahali pa timu kuu ya serikali ya KDF, huwa imeleta ama inaleta mchezaji mpya ya hodari, wakiwa wanacheza mpira ya kadanda, wanasalimiana na mkuu wa timu hio.

Aina ya mchezo wa vikundi vitatu dhidi ya vitatu kwenye uwanja wa nusu. Mchezaji aliyevaa jezi la kijani anadhibiti mpira huku akijaribu kupita.

Hawa ni wachezaji wa timu ya bandari soka ambao wanacheza ligi kuu kandanda ya Kenya. Sasa hawa ni wachezaji ambao wanasherehekea wamefunga goal ama mbao.

Hapo sasa ni maofisi ya serikali ambapo huwa wanaitwa watu ambao sasa wanahudumiwa. Unaita wateja wako wakiwa wanangoja jina yao waitike mmoja baada ya mwingine.

Sasa hapa ni kujisaidia ama kusaidia na wanachi. Ni ofisi ya serikali ambao huwa inafanya watu kupitia na kila mtu unasaidiwa na shida yako.

Tunaona hapo ni pasipoti kuu ya Kenya .Ambao huwa ni kutumia kusafiri kama Easter Africa unaweza enda free . Ambao huwa unasafiri ukienda kwa kila kaunti na kila nchi ya Easter Africa. Pasipoti hawa ni mbili moja kwote ni Kenya na kuna moja Easter Africa na kuna moja ya Kenya.

Hapo sasa ni watu wanaohuduma na wanaohudumu wengine, sasa hao watu wa pande hii ingine wote, wamevaa ma jacket , na hao wengine ni wana, ni raia ambao wamekuja kutengenezewa mavitu zingine ambao kila mtu anataka yake.

Hapo kuna wanariadha ambao wanakimbia mbio ya kilomita mingi zaidi. sasa, kuna mtu mmoja ambaye ni mkenya, kuna washangiliaji na Wangaliaji wafans mingi zaidi.

Hapo ni ofisi ya serikali ambapo wameletwa kwa wananchi ili wasaidiwe, sasa hapo yaani unasikizwa kwanza maneno yako ukiendelea hapo moja kwa moja hadi ofisi hadi ya mwisho.

Hapo ni uwanja wa mpira wa kandanda mchezo wa kandanda. Kuna washangiliaji wengi zaidi ambao wamekuja kuangalia hio mpira. Kuna wachezaji maalumu ambao huwa wanacheza hapa hii mpira.

Hapo sasa kuna ofisi ambapo huwa wanatengeneza na ni ofisi ya serikali wao huhudumiwa na husaidia wananchi ili wapate afya bora na wapate huduma ambayo wahudumiwe au kuwe na huduma bora.

Serikali ambao wanatembea, ni Rais wetu wa nchi, Mzee William Samoei Ruto, na mkuu wa mahakama wakiwa pamoja, na wametoka kwa ofisi.

Sasa hapo ni serikali ambayo wamefanya kazi halafu sasa wanapewa shahada la furaha kabisaa kwa sababu wamefanya kazi yao vizuri na hakuna rabsha ambayo imetokea.

Sasa hapo ni ofisi ya serikali kuu. Sasa hapa hii ofisi huwa wanaongelea na wanahabari huwa wakitoa order ama mama, mama huyu ndiye mkuu wa ofisi akitoa order ya kwamba wafanye hivo na wasifanye hivo.

Hapo sasa kuna rais wetu wa nchi William Samoei Ruto, na kuna wa mama ambapo ni mkuu wa mahakamani, na pia kuna mwenye sahii ni speaker ndio sasa wamepatiwa zawadi wakisherekea na wanaingia mapicha.

Sasa hapa kuna washabiki wengi zaidi ambao huwa wanashabiki wanatazama na wamekuja kushabikia timu yao na timu yao ikiwa inacheza ligi kuu ya Kenya.

Tunao ona hapo ni mwanamke ambao huwa anaapishwa na ni kwa serikali kuu. Huyu sasa ni jaji wa siku hizi akiwa anaapishwa na bible ameshika juu akisoma barua.

Ofisi ya kuhudumia wateja ama wananchi wa Kenya, wakiwa wanapatiwa ma form mengi zaidi ya kujaza ama barua ya aina nyingi na unahudumiwa...

Hapo ni ambao watu wamekata kitamblisho. Ni ofisi ya serikali ambaye huwa imeleta vitambulisho ambao wenye wamekata ama wanapatiwa vitambulisho yao sasa chifu ndiye anapelekewa na sasa chifu ndiye anapelekea watu wake kila chief .

Sa hapo kuna maofisi ya serikali. Maofisi hizi unaweza endea kila wakati. Inakuanga ikifunguliwa na wakati wa asubuhi kama saa mbili ikifungwa sa kumi na moja jioni kila siku.

Sasa hapo kuna watu ambao wako kwa laini sasa wakiongoja serikali ikuje iwahudumu wao .Sasa watu hawa wamepanga hizo laini ili waende moja kwa moja.

Tunao ona hapa ni serikali ambayo wanatembelea wanaangalia vile wanachi huwa wanahudumiwa. Tunayo hapa ni naibu wa rais ambaye jina yake imeitwa Kithure Kindiki akiona mama vile amehudumiwa mama na mtoto yake.

Bomba kubwa la maji la kijani iliowekwa juu mto au mfereji wa maji yenye matope. Kuna pia chamba ya mviringo pembeni.

Hapo tunaona hapo ni watu ambao wanacheza mpira wa kandanda na kuna washangiliaji wengi zaidi ambao huwa watazama hiyo mpira inavyoendelea na kuna mtu ambaye mchezaji mmoja ameanguka chini.

Hapo sasa ni wakati wa awali wa kampeni ambao huwa watu wakiwa wanafanya ya ODM , chama cha ODM ambayo huwa chama hiyo ikiwa inafanya kampeni yao wakiandamana wakienda kaunti baada ya nyingine.

Sasa hapo ni ofisi ya serikali ya Huduma Kenya ambao huwa wanahudumia wananchi na wenye ambao wanataka usaidizi. Kama vile, kuna ulemavu ofisi yao, kuna ofisi ya watu wa kawaida, kuna ofisi yaani, ofisi ya serikali ambayo ni mengi zaidi.

Sasa hapo ni mahali pa kuweka na kumwaga na kuchoma hizi vitu hizi chafu za nchi. Chafu hiyo ambayo inaletwa hapo ili wachome ana ni serikali ndio huwa inachukua hiyo jukumu.

Hapo sasa kuna maofisi ya serikali ambapo kuna uhudumiaji ambao wanahudumu watu. Na sasa hizi ni ofisi za kuhudumia watu ambao kuna watu wengi ambao wako kwa laini kuna mama ambaye ako na mtoto akiwa amesubiri aitwe mmoja baada ya mwingine.

Hapo ni mahali ya kuudumia wakenya wakisubiri na wako kwa laini baada ya moja kwa moja, kuna askari mmoja hapa ambaye anaangalia amani akipita hapo katikati yao na kulinda amani ili watu hapo ikue amani bora zaidi.

Sasa hapo kuna ofisi ya huduma Kenya ambayo huwa wanahudumu na wananchi sasa kuna mzee ambaye hapa amekuja na kesi yake akiwa anahudumiwa na sasa kuna wasichana wawili ambao wanafanya kazi ya hiyo ofisi ya serikali.

Sasa hapo ni serikali imekuja na kuna wingi ambao kuna watu wananchi ambao wote wamejitokeza ili wajue hali na wasikilize hotuba ya Rais.

Hii hapo ni timu ya mpira wa kandanda na ni ya wanawake ama wasichana, wakicheza hapo mpira, sasa wanaingia picha ya kwamba kama ya kufanya waitoa vizuri ya picha hizo.

Hapo sasa ni timu mbili wakiwa wanacheza na mchezo ya kadanda. Sasa hapo kuna wachezaji wawili ambao wanafuza hio mpira, na huko nyuma yao kuna mashabiki wengi zaidi.

Ninaona hapo ni wachezaji ambao wanacheza mpira wa kandanda wakiwa wanasherekea wamefunga bao sasa kapteni wao au kiongozi wao ndio huwa anasherekea zaidi.

Sasa hapo ni kompyuta ya ambaye inafanya iko kwa ofisi ya serikali sasa wakifanya kazi huwa wanaonyesha vile mambo inaendelea na wanajaza mafomu mingi zaidi.

Sasa hapa kuna ofisi ya serikali ikiwa inaonyesha watu jinsi inayohudumu ama jinsi inayofanyiwa kazi yao na hii ni ofisi ya serikali wakiwa wanafanyia ama wakihudumu wateja na wananchi.

Huyu ni mchezaji ambao wanacheza mpira wa mguu ama mpira wa kandanda, wakiwa wanashangilia na wakiwa wamejaribu kufunga bao, na kuna washangiliaji wengi zaidi na hapo wanacheza ni ligi kuu ya kenya premier league .

Hapo ni ma lawyer zote wamekutana wakiwa ilikua masiku za kuapisha raisi wa nchi wakiwa tena wanasubiri ma journalist ama watu wa wanahabari wafike area na waongee vizuri ili waambie.

Hapa unaye ona hapo ni mkuu wa mahakamani na rais wetu wa kitambo Mzee Uhuru Muigai Kenyatta wakiwa wanazungumza.

Hawa ni waandamanaji ambao wanaandamana na furaha na wakiwa wanamshangilia PNU kazi ndelendele wakiwa wanabeba juu ya bendera hiyo.

Sasa hii ni pasipoti kuu ya nchi, na ni hua serikali ndo inaunda, na sasa hii pasipoti ni ya, unaweza pitia kuna nchi inaitwanga na East African Community ndo inaitwanga jina yake.

Hapo ni mahali pa mpira wa kandanda ambaye ni ligi kuu la Kenya wakiwa wanashangilia , mafansi kuwa wanaskia bora kuangalia hiyo mechi na wanapenda zaidi timu yao.

Hapo ni WaKenya ambao ni mtoto mdogo, msichana ambayo inasherekea akiwa kwa sikuku hapo kwa uwanja wa Kasarani, ambao huwa wanasherekea wakiwa wameshika bendera ya Kenya juu.

Hapo sasa ni ofisi ya serikali watu wakiwa wameingia laini ili wakuje mmoja baada ya mwingine na wapate usaidizi. Mbele kuna mzee ambaye ndevu yake imekua nyeupe ni mzee sana.

Kundi la watu waliovalia mavazi ya rangi ya kijani wakiwa wamesimama karibu na jukwa lenye bango inalosema Kalonzo inaonekana.

Tunaowaona hapo ni, kuna msichana ambaye amebeba juu ama maejifungia kitambaa ambayo ni ya Kenya na kuna mashabiki wengi zaidi ambao wana pigiana makofi.

Tunaoona kwa picha hii ni washangili ambao wanashangilia mpira wa kandanda ama vile inaeza kuwa siku kuu ama wanariadha wakikimbia kwa uwanjani kwani wakenya ambao wanashangilia wakiangalia mchezo ya aina yoyote.

Hapo kuna ofisi ya serikali ambayo huwa ni ofisi ya KRA na ofisi zingie mingi zaidi ambao kuna wananchi wanahudumiwa wakisubiri waitwe mmoja baada ya mwingine.

Tunaona hapa ni rais yetu wa Kenya William Samoei Ruto na Mama wa nchi, wakiwa siku yake ya kuapisha, akiwa ameshika Bible juu, ingine ameweka mkono ya kushoto na kulia akiwa anasema kwamba nitasaidia nchi.

Hapo ni rais wetu wa kitambo Uhuru Kenyatta wakiwa wanatembea na mawziri na maofisaa kadhaa kadhalika wote wakitembea wakicheka na wanapiga stori kuhusu vile huwa.

Hapa kuna wachezaji wa mpira wa kandanda wa rigi kuu ya Kenya wakiwa wanasherehekea kushinda na mshindi ya mechi fulani. Huku nyuma yao kuna mashabiki wengi zaidi wako kwa kiwanja wakitazama.

Sasa hapa kuna ofisi kuu ya mahakamani ya Kenya, sasa mama huyu na wakuu wengine wakiwa wanaongelea ama wanaongea kwa mbele ya wakenya.

Sasa hapo naona kuna pipe kubwa zaidi ambao inatoka kwa kiziwa. Akiwa anapatia maji ya shamba na vilevile anapatia maji kwa kijiji watu wakikunywa.

Kuna msichana anayeshangilia na bendera anashika juu imeandikwa Gor Mahia timu kuu ya Kenya. Kuna mmoja ako na moto wanashangilia timu ya Gor mahia.

Hapo ni ofisi, ofisi hii ni ofisi ya serikali kuwa unasaidiwa na mfanyikazi ama waraia, kila mtu ambaye anaenda ofisi anasaidika ukiwa anaendea na shughuli yako, na hapo kuna wafanyikazi wengi zaidi wakiwa wamevaa manguo za aina moja na mama mwingine akiwa amevaa nyekundu.

Hapo kuna wachezaji wa mpira wa mkono ya wanawake wakiwa wanashangilia ama wanashabikia na timu yao. Na hao watu ambao kuna wasichana wengine ama wachezaji wengine ambao wanakaa nje.

Hapo ni ofisi ya serikali ambao watu wengi zaidi wanasubiri na wako kwa laini wakiwa wanangoja waitwe mmoja baada ya mwingine ili wahudumiwe na wafanyakazi wa serikali.

Hapo ni mwaka wa elfu mbili kumi na saba, ikiwa kampeni ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, sasa hawa ni washangiliaji wa Raila Amolo Odinga wakiwa wanapita ndani ya town .

Sasa hapa kuna ofisi ya serikali ambayo huwa inasaidia watu wa huduma ya Kenya ambaye anahudumia watu ili wapate kila mtu apate maelezo ya shida yake na wajaribu kumsaidia.

Hapo kuna maofisi ya serikali ambao huwa wanahudumu watu vile vile kuna askari moja ambaye huwa anaangalia amani na anafanya ili hapo zipate pukta wala rabsha.

Naona hapo kuna mmama ambaye anafanya ama ni mkuu wa ofisi kuu ya serikali. Sasa mmama huyu akiwa anaita wanahabari akimwambia vile huwa inafanywa kazi siku hizi iko sawa ama ni mbaya na inafanya itengenezwa nini sasa?

Naona hapo ni kuna ofisi ya serikali ambapo kuna watu wengi zaidi na kila mtu anasaidia watu. Na kuna naona ni wasichana wanne ambapo huwa wanasaidia na wajaama watu wawili na kuna ofisi mingi ya kiserikali.

Hapa sasa kuna wachezaji ambao wanacheza mpira ya kandanda ambao huwa wancheza na wakiwa wanacheza ligi kuu ya Kenya. Sasa wako hapo na kuna washabiki wengi zaidi ambao wanatazama mpira.

Kuna wachezaji ambao huwa wanacheza mpira wa kadanda. Wachezaji hawa kuna wengi ambao wengine ambao wamevaa rangi ya kijani na kuna mashabiki wengi zaidi uko nyuma yao.

Sasa huyu hapa kuna mama ambaye ni waziri. Mama huyu ambaye ni waziri, ambaye huwa anaongea hapo kwa mbele ya wakenya akielezea vitu ya kusaidia WaKenya.

Hapo kuna shabiki mmoja ambaye shabiki huyu akiwa na timu ya bandari ambayo wanacheza ligi kuu ya kandanda wa Kenya, na mshabiki huyu akiwa ameshika kitambaa ambayo imeandikwa bandari FC .

Hapa ni watu wamabao wanashangilia wakiangalia ama wako mahali ya uwanja. Uwanja hiyo wakiwa wanakaa na wanacheka zaidi zote wakiangalia mpira wa kandanda ama siku ya sikukuu.

Hapo ni ofisi ya huduma ambao ni ofisi wa ku register na kusaidia wananchi. Wananchi hawa wakiwa wanajishika makikundi kikundi. Hapo kuna mkuu ambaye anaandika hizo vitu akiangalia maofisi vile hua wanafanya kazi.

Hapo ni ofisi ya serikali, ofisi hiyo ya serikali, ambapo kuna wateja wengi zaidi ambao wanangoja wahudumiwe, na wote wanangoja waitwe, mmoja baada ya mwingine ikifika wakati wake.

Hapo ni mahali ambapo watu wanahudumiwa wakiwa wanapewa kadi ya huduma namba. Huduma hizo wakiwa hapo awali ilikuwa inataka kubadilishwa mahali pa vitambulisho.

Sasa hapo ni ofisi ya serikali ambayo huwa wanahudumiwa na wakenya. Sasa ofisi hii ni ya Huduma Kenya ambaye sasa kuna wafanyakazi wengi. Kuna mkuu wa serikali ambaye amekuja na aonanyeshwa jinsi inavyo kazi inaendelea.

Sasa apo ni ofisi ya serikali ambapo kuna ya kila mtu anaenda mahali ambaye anahitajika ahudumiwe. Sasa hapo wananchi na wako wengi zaidi ili wapate huduma na wanaitwa mmoja baada ya mwingine.

Hapo kuna wachezaji ambao wanacheza mpira wa kandanda huwa ni sana sana KDF wakicheza ama wakifanya mazoezi ili wapate nafasi ya kucheza gamu hizo na wapate fursa.

Tunao ona hapa ni mchezaji mhadhari mbora ya Kenya ambaye anaitwangwa David Olunga, akiwa anacheza na mpira ya Harambee Stars akifunga bao na madefenders wakimfuta yeye.

Wanashangilia kwa uwanja ambao wanatazama mchezo wa kandanda . Wote wamevaa nguo za bendera ya Kenya na wana furaha zaidi.

Hapo ni mahali pa kungojea ukisafiri na hapo ni mahali pa kuhudumia watu ambaye ni huduma centre wa Nairobi sasa watu wa hapa kuna wamama kuna wasichana naona na kuna watoto pia wakingoja kuhudumiwa na kutuachishwa na kesi yao.

Hapo kuna wachezaji wa mpira wa mkono huwa ambao huwa wanacheza na wameshinda kikombe wakiwa sasa ni wakati yao ya kushabiki ama wakati wao ya kucheza na vizuri kucheka.

Hapo ni kama ni serikali ndo huwa imetengeneza. Na hii mahali pa kuekea maji. Juu ukieke maji chini mahali ambayo zimamoto huwa zinatokanga na inachukuanga maji na hii tangi kubwa. Kuna zingine bado inawekangwa.

Sasa hapo kuna timu mbili ambayo wanacheza mpira wa kandanda. Sasa hapo na nyuma yao kuna mahali ya mashabiki kuna wachezaji wawili ambao wamevaa moja amevaa rangi ya jano na mwingine amevaa rangi nyeupe na rangi la samawati.

Hapa ni ofisi kuu na mahakama kuu ya serikali ambayo hapa ni majaji na malawyers ambao wako hapa sasa wakiwa wanatazama makesi zao ikiwa sasa ni wakati wa kufunguliwa mahakama.

Hapo sasa ni watu wambao wamepata sasa mashahada zao za kutoka ama kukua wakuu. Sasa wanaweza kuwa wakuu kwa sababu sasa wamepata shahada yao na wamepatiwa kwa mkononi ikiwa.

Hapo sasa ni rais wetu wa mzee William Samoei Ruto akiwa anachukua shahada yake akimpatia na mkuu wa mahakamani wa Kenya sasa.

Hapo sasa ni ofisi ya serikali ambapo sasa wanapaswa wanalipa, wanalipa ushuru alafu unapata huduma, unapatiwa huduma yako sasa unafanya sasa yupo ofisi, unauliza maswali na wamakujibu na wanakutengenezea vitu zako.

Sasa hapo ni uwanja kuu wa Kenya na kuna mmoja ambaye huwa ni mchezo na inajulikana kaa mchezo ya kuruka. Kuna jamaa hapa ambaye ameruka akiwa ameanguka chini.

Hapo ni ofisi ya serikali ya huduma ambayo husaidia watu ili waboreshe ama wapate fursa kwa serikali. Kila mtu ako na shughuli yake anatengeneza hapo, kuna wafanyakazi wengi ambao huandamana na kufanya hiyo kazi.

Hapo sasa kuna washabiki wengi zaidi. Mashabiki hawa wakiwa wanatazama mpira wa kandanda na wote kuna wengine wamebeba bendera ya Kenya.

Sasa hapo kuna mmama mmoja wa serikali kuu ambao huwa anapishwa kwa mbele ya wananchi .Sasa hapo ni wote wanahabari wako huyu mtu akiapishwa na ni mkuu wa mahakama.

Sehemu ya huduma za serikali ya Kenya zinazoletwa kwa wananchi mahali pamoja. Wanafanya kazi wahuduma wakiwa pamoja.

Hapa kuna mkenya mmoja na wengine ni weupe lakini wamevaa ama wamejipakia uso pendera ya Kenya. Rangi ya kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi ndio pendera ya kenya wamejipaka uso wakishangilia na mkenya mwenzao.